Mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki, nyingine zikiwa zimejazwa maji au zikiwa tupu na zimekusanywa kwa matumizi au uuzaji. Inaonekana kama eneo la kuhifadhi au duka la kuuza maji ya chupa.

Mtu, labda mvuvi au mkulima, akiwa amesimama ndani ya maji, labda akifanya kazi shambani ama shamba la mpunga au akivua samaki. Mtu huyu amevaa kofia na nguo nyeupe.

Kwa zaidi asili asilimia mia moja, ndani na nje ya Tanzania. Namba ya simu ya mawasiliano inatolewa, 0-7-8-8-1-7-7-0-7-1.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamume akipokea chanjo ya Covid-19. Mtu huyu amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kitambaa cha rangi nyekundu na buluu, kinachofanana na shuka ya kimasai au kitambaa kingine cha kitamaduni.

Kunywa maji safi iliyothibitishwa au iliochemshwa kila wakati hii inatoa ushauri muhimu wa kunywa maji ambayo yamehakikishiwa kua salama kwa afya ama kwa kutibiwa.

Choo cha uma kilichopakwa rangi ya kijani kibichi na rangi ya manjano. Mbele yake kuna mwanamume ambaye amevaa suruali ndefu nyeusi na t-shirt ambayo iko na mistari na kofia nyeupe.

Zahanati ina watu wengi, mwanamke mmoja ameketi chini, amebeba mtoto, na mwanamke mwingine amechutama, amevaa nguo ya rangi nyeupe, amevaa glavu, anadunga mtoto sindano.

Watoto watatu wamepanga laini; mmoja yupo mbele anafungua mfereji. Maji yako kwenye tangi la rangi ya samawati ambalo limechorwa na rangi nyeupe na upande wao wa kulia kuna mwalimu wao ambae amesimama anawaangalia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amepakata mtoto wengine wanne wakiwa wamesimama wima wawili wakiwa ni wanawake na wawili wakiwa ni wanaume. Mwanamke mmoja anamdunga mtoto huyo sindano.

Watu wawili, mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanamume. Wote wamevaa barakoa. Mwanamke ameweka mikono yake kwenye meza, ni ishara ya kwamba yeye ndiye daktari ambaye anamhudumia mgonjwa huyu.

Chanjo ya MMR inayoandaliwa dhidi ya magonjwa matatu hatari, surua matumbutumbwi na rubeni, surua ya ujerumani. Maambukizi ya virusi yanaathiria tesi za mate na kusababisha uvimbe na maumivu kwenye koo na mashavu.

Mtu amevaa vesti ya njano na amebeba begi la buluu akitembea kwenye maji. Yanaonekana kuwa mafuriko au eneo lenye maji mengi.

Choo cha nje au jengo dogo la huduma, lililojengwa kwa mbao likiwa na paa la bati. Karibu na choo hicho, kuna mfumo au wa kuhifadhi au kusafisha maji.

Chanjo inayolindwa dhidi ya homa ya manjano, ugonjwa unasababishwa na virusi na kuenezwa na mbu. Chanjo hii ni muhimu kwa wasafiri wanaoelekea maeneo yenye hatari ya homa.

Maandishi mengine kwenye boksi, ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya maelezo au maagizo, yakisema, soo ya picha iliyoonyeshwa una chaguo la kuruka tena na tena.

Bidhaa za dawa za asili za mitishamba inayouzwa. Inaonekana kama soko au duka la dawa za jadi ambapo kuna mizizi, magome ya miti na viungo vingine.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa makoti meupe yanayofanana na yale ya maabara au ya matibabu. Wamesimama nje katika eneo lenye miti na mimea.

Watu wanne, wakiwa wameshika vichwa, ishara ya kwamba, wako na maumivu. Kuna chupa ya plastiki yenye finiko wa rangi ya manjano. Imeandikwa, "Siha Headache Solution."

Watu wamekaa na mwanamke mmoja amesimama katikati ya huo mduara anawahotubia akiwa amevaa mask na amejifunga kitambara kwenye kichwa na nyuma yao kuna majengo mawili.

Wanaume wawili. Mmoja amekaa kwenye kiti akiwa ameweka sura yake juu huku amefungua mdomo na ameva tishati ya samawati iliyo na mistari mieupe kwenye mabega na mmoja amesimama akiwa anamtazama.

Hii husaidia mwili, hujenga kinga dhidi ya virusi vinavyosababisha surua, matubitubwi na rubella, hivyo huzuia kupunguza ukali wa magonjwa haya mtu akiwa....

Mwanamke ameketi chini amevaa kofia nyeusi amefungua mdomo. Daktari anamuangalia ishara ya kwamba anataka kumtoa jino. Daktari huyo amevaa nguo nyeupe na barakoa.

Wataalamu wa afya wanaonekana wakiwa wamevaa sare na glavu wakifanya uchunguzi wa sikio la mgonjwa. Mwanamke ameketi huku akipokea huduma kutoka kwa wataalamu.

Watu wako mahospitalini wamelala kitandani ambao ni wagonjwa hawajisikii vizuri na kuna wengine ambao wamesimama wamevaa nguo za rangi ya samawati kumaanisha ya kwamba hao ni wauguzi wanawauguza.

Mikono ikishika pakiti kadhaa za pedi za usafi. Kuna pakiti za rangi ya buluu na nyekundu, zikiwa zimefungwa na ziko tayari kutumika au kusambazwa.

Mtu aliyevaa fulana ya manjano yenye maandishi protect akimuhudumia mtu mwingine aliyeketi chini na ameshikilia mtoto mchanga. Mtoto huyo ako na...

Watu wengi, wengine wakiwa wamesimama, na mama mmoja amekaa, amembeba mtoto. Amevaa t-shirt ya rangi ya samawati, na Iko na maandishi meupe, na mwengine amesimama akiwa amevaa...

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya samawati. Ameweka kichwa chini, ameweka mkono kwenye macho yake kumaanisha ni kwamba ako na maumivu wakati anachomwa sindano na daktari.

Mtoto ameshikiliwa na mama yake akiwa amewekwa kichwa chake juu. Anapewa dawa daktari ambaye amevaa miwani na nguo nyeupe ambayo iko na mistari mwekundu na mweusi na mama yake amevaa kofia nyekundu.

Vinavyoonekana kama viuongo au mimea ya dawa za kiasili pamoja na vifaa vya kupikia au kuchanganyia. Pia kuna vyombo kama sufuria au bakuli.

Mwanamke amekaa akiwa ameinua uso wake juu amepanua mdomo ishara ya kwamba daktari anamtoa jino. Daktari amevaa barakoa na shati nyeupe ya mikono mirefu. Na kuna kijana pia amesimama ameweka mikono kwenye kiuno akiwa na tishati nyeusi.

Mwanamke akiwa ameonekana amevalia fulana ya rangi kijivu yenye nembo ndogo upande wa kulia na kiko kwa kifua chake. Ana tabasamu usoni na anashikilia kifaa kinachoonekana kama.

Ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, amevaa koti la maabara jeupe na barakoa ya rangi ya samawati. Ameshikilia chupa ndogo mkononi.

Wamekaa chini na wengine wamekaa juu ya viti n𝑎 mbele yao kuna mwanamke ambaye anawahudumia amevaa suruali ndefu nyeusi na nguo nyeupe juu.

Kontena ya kunawia mikono inayobebeka iliyotengenezwa na zadek limited Kenya. Imeundwa kwa ajili ya kunawa mkono hasa katika maeneo ambayo maji bomba hayapatikani.

Mwanamke amekaa kwenye kitanda akiwa anatabasamu amebeba mtoto mchanga mikononi mwake na amevaa rinda ya rangi ya kijani kibichi na nyuma yake kuna neti nyeupe ambayo imefungwa fundo.

Chombo cha plastiki chenye rangi ya samawati kinachoonekana kuwa kishikilio juu ya kofia nyekundu, inayoonekana kama chombo cha kuhifadhia kimikiniki

Au mtaalamu wa afya. Akimchunguza sikio la mwanamke, pengine akitumia kifaa maalum. Inaonekana kama uchunguzi wa kawaida wa sikio au kuangalia tatizo lolote.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi na kichwani ameweka mtandio wa rangi ya kijani kibichi anapewa maelezo na mwanamke 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑦𝑒 amevaa barakoa na nguo ya rangi nyekundu.

Chanjo hii inatoa kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na German measles . Magonjwa haya yanaweza kusabibishwa matatizo makubwa ya kiafya.

Mwanamke ameshikililia chupa kwenye mikono yake ambayo iko na ufuniko wa rangi ya kijani kibichi na imezungukwa na karatasi ambalo liko na maandishi, mengine yako na rangi nyeusi na nyengine iko na rangi ya samawati.

Ameketi akiwa amevaa barakoa usoni na kuonekana ameshika kitabu au karatasi mkononi mwake. Nyuma yake kuna watu wengine wasionekana vizuri na mandhari ya ndani ya jengo labda ofisi au darasa.

Daktari wa meno, dentisti , anachunguza mgonjwa amevaa koti nyeupe, barakoa ya rangi ya samawati na miwani na amevaa glavu mikononi mwake .

Wanawake watano waliovaa mavazi ya kitamaduni, na wanne wao wamebeba mitungi, na mmoja wao hana mitungi juu ya kichwa, na nyuma yao kuna mlima uliojaa mawe na nyasi.

Wanaume wawili wamevaa nguo nyeusi na yenye mistari ya kijani kibichi kila mtu ako na reki wanakusanya uchafu na upande mwengine kuna nyumba ambazo zimewezekwa mabati.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cheusi akiwa na barakoa ya samawati. Amebeba mtoto kwenye mikono na mwanamke mwengine amevaa mavazi ya samawati anamdunga mtoto huyo sindano.

Wakijaza maji kwenye madumu ya manjano, kwenye kituo cha maji kinachoonekana kuwa sehemu ya water project namba tano, mradi wa maji, namba tano.

Watu sita wamesimama kwa laini, mmoja akiwa ni mwanamke na wote wamevaa barakoa. Watatu wamevaa sare ya polisi washikililia makaratasi kwa mikono yao wakiwa wanaangalia beli.

Kuba la maji lililoinuliwa juu ya muundo wa chuma, ikiwa na ngazi inayoelekea juu, ikionekana kama sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji au miradi ya maji.

Akiwa amevaa glavu akishika sindano na chupa ya dawa labda kujiandaa kwa ajili ya kudunga sindano au chanjo. Hatua ya kuandaa sindano ambapo mkono ulivaa glavu.

Watu wanne, wawili wakiwa wamevaa fulana za manjano zenye mistari ya kuakisi mwaka na mmoja akiwa amevaa nguo za kawaida na hao wote wakiwa karibu na kifaa kinachoonekana kama chombo cha kunawia mikono au cha kuhifadhi maji.

Wakiwa wameegemea kwenye gari nyeupe, wamevaa tishati za rangi nyeupe, na glavu. Na pia wamevaa maski za rangi ya samawati, mmoja amevaa skati, na mwingine amevaa troza .

Wanaume wawili wamesimama na nyuma yao kuna mzoga na mbele yao kuna mti ambao umekauka hii ni ishara ya kwamba mahali walipo kuna ukame, watu wanateseka na njaa.

Mazingira ya matibabu au afya ambapo kuna mwanamke aliyevaa barakoa amemshikilia mtoto mdogo huku mtu mwengine akionekana akimsaidia au akimpatia mtoto matibabu au chanjo.

Watu wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamesimama nje. Kuna ndoo kadhaa za manjano zilizopangwa chini na mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi akimshika mkono mwanaume mwingine mwenye ngozi nyeupe ambaye pia amevalia suti ya rangi ya kijivu.

Barabara imejaa maji mengi sana, magari yako kwa laini yanasonga asteaste, wengine wanatembea kwa miguu huku wamebeba mizigo, ishara ya kwamba magari yamesimama sana hadi wakaamua kushuka.

Kitu kidogo kisicho wazi, labda mnyama, kipenzi, kilicholala kwenye sehemu nyeusi. Kitu hicho kinaonekana kuwa na rangi nyepesi. Na kuna vitu viwili.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na sare za zambarau anatumia sindano kumpa mtu chanjo. Tukio linafanyika katika mazingira la kliniki au kituo cha afya.

Eneo lililojaa maji linaonekana kuwa na mafuriko makubwa, barabara na maeneo ya makazi yamefunikwa huku, miti na majengo yakionekana kwa shida katikati ya maji mengi.

Wakudhibiti wadudu 'pest control workers' au mfanyakazi wakufanya usafi wa kina akiwa amevaa mavazi ya kujikinga na kutumia kifaa cha kunyunyuzia dawa.

Chupa ya asili inayofanana na kibuyu au calabash ambayo inaweza kutumika kuhifadhi vinywaji au vitu vingine vya kitamaduni. Karibu na chupa hiyo kuna maganda ya bahari au vitu vingine.

Mwanamke amekaa kwenye kitanda chenye rangi nyeupe anatasbasamu sana huku ameshikililia mtoto mchanga kwenye mikono yake ishara ya kwamba ana furaha kedekede na juu yake kidogo kuna neti nyeupe ambayo imefungwa

Yanaonekana kua ya hospitali au chumba cha upasuaji ambapo watu waliovalia mavazi ya upasuaji na barakoa wanaonekana wakifanya utaratibu fulani.

Chupa ndogo ya plastiki iliyo na mfiniko wa rangi ya manjano na imezungukwa na karatasi ambalo liko na rangi tofauti tofauti kama manjano, kijani kibichi na samawati.

Mchanga anapokea chanjo ambayo ni muhimu kwa kinga dhidhi ya magonjwa mbalimbali. Mtu aliyevaa koti yenye nembo ya health service au health station.

Kundi kubwa la panzi wakiwa wamekusanyika kwenye mimea pengine mahindi wakifanya uharibifu. Hawa ni wadudu wanaofanana na nzige lakini wanajulikana kwa uwezo wao wa kuunda makundi.

Ameketi chini amevaa suruali fupi ya rangi ya samawati anaonyesha mikono yake na miguu ikiwa imejaa vidonda ishara ya kwamba huyu ako na maumivu mengi.

Watu wengi, wakiwa wanaelekea sehemu tofauti. Msichana mmoja amesimama. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati na glavu nyeupe. Ameshikilia boksi. Nyuma yake kuna msichana mwingine anapita. Amevaa tishati ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wamesimama nje ya choo mmoja amevaa shati nyeupe yenye mikono mirefu na suruali yenye rangi ya kahawia na mmoja amevaa suruali yenye rangi ya samawati na kofia nyeupe ameweka mikono yake nyuma.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga yanayoonekana kuwa mavazi ya matibabu, labda katika mazingira ya huduma ya afya. Mtu huyo amevaa kofia, barakoa na vazi jeupe.

Mwanaume amevaa barakoa ya rangi ya samawati amekunja uso wake sana .Mwanamke anamchoma sindano ishara ya kwamba ako na uchungu na maumivu mengi.